Eneo la mashine kubwa ya kielectroniki, inayotumika kufanya miamala ya kutoa fedha, kutumia kadi ya benki, ikiwa tayari kwa matumizi na mtu yoyote kama mteja.

Mfanyakazi wa benki akiwa katika kiunga ama ofisi za benki hiyo huku akiwa anatoa maelekezo kwa mtu ambaey ni kama mteja wa benki hiyo, kumpa maelekezo mbalimbali kuhusu utaratibu anaohitaji.

Bango la matangazo la kadi za benki za kielektroniki zinazotumika kufanya malipo mtandaoni, na kurahisisha ununuaji wa bidhaa mbalimbali katika mitandao ya usafirishaji.

Mfanyakazi wa benki ya biashara, akiwa anampatia fedha mteja, katika sehemu la dirisha dogo ya wahudumu wa benki hiyo.

Duka linalouza vinywaji vya aina mbalimbali, vyenye kilevi na visio vya kilevi kukiwa na viti vizuri vya kuvutia na mandhari mazuri kwa starehe.

Bango la jumba la vinywaji vya kilevi na visivyo na kilevi. Likiwa linatangaza biashara yake ya vinywaji hivyo, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua na kuburudika.

Duka kubwa la wauzaji wa magari, likiwa na magari mengi sana ya rangi tofautitofauti yaliyopangwa kwa mstari katika duka hilo, tayari wakisubiri wateja.

Muuzaji wa magari ya kubebea mizigo, akiwa katika duka hilo la kuuzia magari hayo, huku yakiwa tayari yanasubili wateja watakao nunua bidhaa hiyo.

Magari mengi mazuri yenye rangi za kuvutia yakiwa katika sehemu ya kutengenezea magari hayo huku kukiwa na mitambo mbalimbali ya kusaidia kutengeneza.

Gari likionyesha sehemu ya ndani na siti za dereva na usukani wa gari hiyo, iliyoko katika duka la kuuzia magari.

Magari ya miundo tofautitofauti yakiwa katika duka la kuuzia magari hayo, tayari kusubiri wateja wa kununua magari hayo ya kifahari.

Jokofu la kuhifadhia na kuuza bidhaa aina ya maziwa, likiwa katika sehemu inayotumika kufanya huduma kuuza na kusambaza maziwa.

Jokofu kubwa la rangi ya bluu litumikalo kuweka maziwa, kama kama chanzo cha kuyahifadhi na kuuzia maziwa hayo kwa wateja.

Duka kubwa la bidhaa aina ya maziwa tayari likiwa wazi kusubiri wateja na kutoa huduma za maziwa na usambazaji wa bidhaa hiyo hadimu.

Mfanyakazi wa duka la kuuza na kusambaza bidhaa aina ya maziwa, akiwa ameshikilia jokofu la kutunzia maziwa hayo huku akiwa anatabasamu.

Jokofu kubwa linaloifadhia bidhaa aina ya maziwa, likiwa katika duka kubwa la kisasa la kuuza na kusambaza maziwa, katika sehemu mbalimbali.

Jokofu lililoko katika duka la maziwa, linalotumika kuhifadhi maziwa na kuuza maziwa hayo kwa wateja wa duka hilo.

Wateja wa bidhaa aina ya maziwa wakiwa wanasubiri kutoka kwa wahudumu wa duka wanaouza maziwa hayo na kufanya usambazaji.

Jokofu litumikalo kuhifadhi bidhaa aina ya maziwa. Likiwa katika duka kubwa na la kisasa linalofanya usambazaji na uuzaji wa maziwa hayo kwa bei ya jumla na rejareja.

Jokofu na kuhifadhia maziwa ya kielektroniki linalotumia kufanya mauzo ya maziwa na pia kuhifadhi maziwa ili kuyatunza yasiharibike na pia yauzike kielektroniki zaidi.

Wateja wa bidhaa za maziwa katika duka la maduka ya bidhaa hiyo tayari kwa kusubiri ili wapate huduma katika lugha hiyo

Duka kubwa la maziwa huku mhudumu akiwa amesimama nje ya duka hilo, akiwa anaita wateja wake waje kununua bidhaa hiyo.

Mhudumu wa duka kubwa la kuuzia maziwa akiwa anafanya huduma ya kuuza maziwa hayo kwa wateja wake, wanaosubiri kwenye foleni kubwa nje ya duka hilo.

Duka kubwa linalofanya shughuli za kusambaza na kuuza maziwa kwa wateja tofauti tofauti, ikiwa ni jokofu la rangi ya bluu, tayari kwa kuhifadhiua maziwa hayo na kuyauza.

Mhudumu wa duka kubwa aina ya bidhaa aina ya maziwa, akiwa anafanya uuzaji wa bidhaa hiyo kupima wizara hiyo kwa wateja wake.

Duka kubwa la maziwa ya asilia, lenye kuta za rangi nyeupe na chapa ya mtoto mdogo aliyeshika pakiti ya maziwa.

Jokofu kubwa la kutunza la kuhifadhia bidhaa aina ya maziwa, likiwa ndani ya duka kubwa la bidhaa hiyo tayari kwa kutumika na mhudumu na watu wengine.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye viti vya rangi nyeupe, wakifurahia maziwa ya mtindi kwenye duka linalouza maziwa ya kusindikwa.

Jokofu la kuhifadhia na kuuzia bidhaa aina ya maziwa, lenye rangi ya bluu, likiwa pembeni ya majokofu mengine mengi, katika duka la bidhaa hiyo.

Mhudumu wa duka la maziwa akiwa anatumia vyombo kupima huduma hiyo, huku wateja wakiwa wanasubiri huduma upande wa pili wa duka hilo ili kupimiwa na kuondoka.

Muuzaji wa samani akiwa amekaa kwenye samani ya aina ya makochi alizozitengeneza, tayari akiwa anasubiri wateja waweze kununua bidhaa hizo.

Samani aina ya kitanda ikiwa katika sehemu ya kuuzia bidhaa hizo, pembeni yake na kwa nyuma, kukiwa na bidhaa mbalimbali tofautitofauti tayari kwa kusubiri wateja.

Samani aina ya vitanda ikiwa katika sehemu ya maonyesho ya mafundi seremala, ikiwa imewekwa tayari kusubiri wateja watakao kuwa wanahitaji bidhaa hiyo.

Duka kubwa na zuri la samani mbalimbali zilizowekwa tayari kwa wateja kuja kuzikagua na kufanya manunuzi ya bidhaa hizo nzuri zinazovutia na kupendeza.

Duka kubwa sana na lenye mandhari mazuri, linalouza vifaa vya samani aina mbalimbali vilivyopangwa nje tayari kwa manunuzi ya wateja wa bidhaa hizo.

Mafundi seremala wakiwa katika ofisi yao wakifanya kazi ya kutengeneza bidhaa za samani tayari kuweka sokoni na kusubiri wateja wa bidhaa hizo .

Samani aina ya vitanda vitatu vikiwa vimewekwa sehemu ya kuuzia bidhaa hizo, tayari kwa kuuzwa kwa wateja watakaokuja kununua bidhaa hiyo.

Samani mbalimbali nzuri za kuvutia zikiwa katika sehemu ya duka la njee na mafundi seremala tayali kwa kusubili wateja watakao nunua bidhaa hizo.

Fundi seremala aliyeshika nyundo mkononi akiwa anatengeneza bidhaa zake, nyuma yake kuna samani ambazo amekwisha zitengeneza katika ofisi yake.

Jumba la wageni zuri, lenye mandhari mazuri sana ya kuvutia na ya kupendeza, lenye wahudumu wakarimu wanaohudumia wateja, na wateja wengine mbalimbali kutoka nchi mbalimbali.

Wahudumu wengi na wateja wengi pia, wakiwa katika nyumba ya wageni, wakiwa wanatoa huduma na kupokea huduma kutoka kwa wahudumu hao.

Maduka madogomadogo, yanayouza vifaa vya matumizi ya ndani kwa ajili ya mapishi, na matunda pia mbalimbali, yanapatikana katika masoko haya.

Wateja wakiwa katika soko la bidha mbalimbali za matumizi ya ndani na mapishi wakinunua na kukagua bidhaa mbalimbali kutoka kwa wauza hawa.

Soko kubwa lenye wafanyabiashara wanaouza bidhaa zao na wateja wengi wanaokuja kufata na kununua bidhaa izo mbalimbali kutoka kwa wajasiriamali hao.

Soko la bidhaa aina ya taa zenye muonekano mbalimbali na mianga tofautitofauti, yakiwa dukani tayari kwa kununuliwa na wateja wa bidhaa hizo.

Muuzaji wa bidhaa mbalimbali katika soko kubwa, akiwa amepanga bidhaa zake na kusubiri wateja waje kufanya manunuzi ya bidhaa hizo katika soko hilo.

Soko kubwa lenye wauzaji wengi wa bidhaa tofautitofauti ikiwemo matunda mengi, pembeni kukiwa na wauzaji wa bidhaa hizo za matunda kwenye mstari.

Duka la kufanyia miamala ya mitandao ya simu mbalimbali, ikiwa tayari na wateja wanaosubiri huduma, ya kupokea huduma hiyo ya kutuma au kutoa fedha.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa yenye vyumba vingi vya kupangisha, tayari kwa kusubiri wateja wanaohitaji huduma ya kupanga chumba na ofisi mbalimbali.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa, ikiwa katika mnada wa kuuzwa, kwa wateja watakaokuwa tayari kufanya biashara, ya kununua nyumba hiyo ya kifahari.

Bango kubwa lenye nyaraka za mawasiliano, tayari kwa kupigwa mnada na kuuzwa kwa mteja yeyote, atakayekuwa tayari kufanya manunuzi ya jengo hilo.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali, likiwa linatangaza biashara ya nguo mbalimbali, wanazoziuza kwa bei ya punguzo kabisa la asilimia arobaini, tayari kwa wateja kuja kununua Kwa bei hiyo ya punguzo.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali nzuri za kuvutia, ambazo ziko tayari kuja kununuliwa na wateja watakao vutiwa na kupenda bidhaa hizo.

Duka kubwa lenye mandhari mazuri na majengo makubwa mithiri ya ghorofa lenye wateja wengi ndani ambao wako tayari kufanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali katika duka hilo.

Duka kubwa la bidhaa aina ya nguo, lenye nguo za bei tofautitofauti na zenye muonekano wa staha na kuvutia, tayari kwa kusubiri wateja wanunuaji wa nguo hizo.

Duka kubwa sana la bidhaa mbalimbali lenye wateja wengi, wanaozunguka kufanya manunuzi ya bidhaa tofautitofauti ndani ya duka hilo kubwa la kisasa lenye mandhari nzuri na bidhaa nzuri.

Duka kubwa la kisasa la bidhaa mbalimbali za ndani na nje, kwa matumizi mbalimbali pia katika maisha ya kawaida ya mwanadamu au mwananchi wa kawaida.

Muhudumu wa duka kubwa la bidhaa mbalimbali akiwa anafanya maelekezo ya wateja, na kuwasaidia kufanya manunuzi ya bidhaa hizo katika duka hilo kubwa.

Duka kubwa linalouza vitu mbalimbali vya matumizi ya ndani na matumizi mengineyo, kukiwa na wateja wengi wanaofanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali za majumbani na bidhaa zingine aina tofautitofauti, ikiwa na sehemu nyingi za kuwekea bidhaa kama vile vinywaji na kadhalika.

Mteja akiwa katika sehemu kubwa ya duka la vifaa mbalimbali vya matumizi ya ndani, akiwa anafanya matumizi mbalimbali katika duka hilo.

Duka kubwa la vinywaji mbalimbali, vya jumla na rejareja, vikiwa vimepangwa katika muonekano mzuri huku wakisubili wateja wa bidhaa hizo.

Mteja wa duka kubwa la vifaa mbalimbali vya matumizi ya ndani na vifaa vingine vya ujenzi na kadhalika, akiwa katika duka hilo akifanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa linalo uza vitu mbalimbali ikiwemo vitu vina matumizi ya ndani, mbogamboga vizazi vingine tayari kwa matumizi ya ndani.